Mlango wa mbao unaonekana wazi umechorwa michoro ya kuvutia. Bango ndogo limeandikwa form 1R juu, kishikio cha mlango kinaonekana chini ni mlango wa darasa shuleni wanafunzi wanajifunza humu.

Mwanamune mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshika madaftali mawili makubwa kisha mawili madogo.

Hili ni bustani yenye nyasi na miti mingi. Kuna mti mrefu mweupe wa bendera katikati. Kuna tanki kubwa la maji jeusi upande wa kulia. Kwenye upande wa kulia chini ya tanki, kuna ishara ya maandishi fire assembly point .

Hili ni darasa ambalo ni pweke, lina vigae ya rangi nyekundu na viti nao madawati yanaonekana. Ubao wa rangi nyeupe inaonekana kando, likionyesha mandhari mazuri yakujifunza.

Wanariadha wanne wakiume wanaonekana kutoka Kenya wakiwa wamesimama pamoja baada ya mashindano. Wamevaa fulana nyekundu na kijani kibichi, mmoja ana fulana ya machungwa.

Huu ni mlango wa ambao wenye bango, bango linasema no exit for students na no exit , ni ujumbe wa onyo labda katika shule au taasisi, mlango unaonekana umefungwa kwa wanafunzi.

Huyu ni asiya suluhu anaonekana akifanya mazo ezi aki endesha mtumbwi yuko kwenye mto oise anatabasamu vizuri na ameshika alama ya ushindi.

Mwanamke anaonekana akipumzika mazoezini. Amevalia shati jekundu na suruali nyeusi. Pendera ya Kenya inaonekana begani. Ameegemea benchi la kiuna viuno.

Huu ni uwanja mkubwa wa kichani, kuna miti mirefu katikati jengo linaonekana upande wa kulia bendera haikuinuliwa leo.

Bango kubwa jekundu lenye picha ya saa katikati, saa hio ina namba na maneno yaliyoonyesha nyakati tofauti kama o'clock, half past, quarter to, quarterpast .

Nyumba kubwa yenye ghorofa inaonekana mbele ikiwa na nguzo ya pendera Kati kati. Njia iliyojengwa kwa mawe na mimea imepamba eneo. Kuna madirisha ambayo yamefunguliwa Ili kuleta mwangaza.

Hili ni darasa. Kuna madawati mengi ya mbao na viti. Madirisha ya mapazia. Ukutani kuna bango. Sakafu na vigae nyekundU.Kuna vitabu na karatasi mezani.

Mlango mwekundu uliowekwa kwenye ukuta wa mawe, juu kuna kibao kinachoashiria, Grade 3c,Mr Omoli. Ni mandhari ya shule.

Kompyuta mbili za mezani zikiwa na skrini nyeusi, vitufe na vipanya. Vitabu na vitu vingine vipo mezani. Meza ni nyeupe.

Makabati ya ofisi yamejaa faili. Faili ya buluu imewekwa juu kabisa. Chini yake kuna faili nyeusi, kisha kijani kibichi. Zimepangwa vizuri zikionyesha mpangilio.

Mwanamume, anatoa hotuba kwenye jukwaa la mkutano. Nyuma yake, kuna bango kubwa lenye madhali ya Kise conference na wahudumini mbalimbali.

Watu wanne wamo ndani ya maji. Mwanamke mmoja ameketi kwenye mashua ndogo, karibu na kiti cha magurudumu. Amevalia shati lenye neno Kenya, wanaume wengine wamesimama karibu.

Mwanariadha anayeitwa Samson Ojuka anafanya mazoezi kwenye uwanja wa riasdha amevalia fulana nyeusi kaptura ya kijivu na viatu vya kijani kibichi. Ameinua mguu mmoja akiwa tayari kuruka au kukimbia .

Hawa ni wanariadha wa Kenya; mmoja ni Kimani, anashinda. Watu wengine wanamfuata nyuma. Ushindi mkubwa kabisa katika timu ya Kenya.

Huu ni msafara wa wanariadha wa Kenya. Wamebeba pendera ya taifa. Baadhi yao wako kwenye viti vya magurudumu. Wote wamevalia nguo nyekundu. Nyuma kuna chukua na pendera nyingine. Hali ya sherehe inaonekana.

Haya ni madawati ya shule. Madawati yamepangwa chumbani. Sakafu inaonekana kuwa chafu. Inaonekana darasa lisilotumika.

Kwenye jalada la kitabu kuna michoro wa watoto watatu wakiruka kamba katika eneo la wazi lenye miti isiyokuwa mingi mno mmoja wa watoto msichana amevaa nguo ya buluu.

Hellen Wawira ameketi kwenye benchi la mazoezi, anafanya mazoezi ya, kunyanyua vyuma, chuma kizito, kiko, nyuma yake, anaonekana mwenye nguvu.

Hii ni karatasi ya mtihani wa dini. Ina maswali kuhusu Biblia na Mungu. Majibu yamejibiwa, karatasi inaonekana imerekebishwa.

Sehemu ya nje ya majengo ambayo yanaonekana kuwa ni shule. Kuna kichaka cha kijani kibichi na kuna jengo ambalo limechorwa katuni za watoto ikionyesha kwamba ni shule.

Mwanamke mwanariadha amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Anavua maji kwenye mtumbwi, anaonekana kuwa ananguvu na amejitolea. Maji yanaruka kutoka kwenye makasia yake.

Darasa tupu lenye madawati mengi ya mbao dawati moja lina kitabu wazi ukutani kuna mabango yanayo onekana wazi.

Madawati mawili yaliyochakaa yameonekana. Rangi yao ya asili imebandikika. Baadhi ya sehemu zimetoana sana. Zinaonyesha alama za matumizi mengi.

Huyu ni mwendeshaji baisikeli, amevaa kofia na nguo za michezo. Baisikeli yake ni ya rangi ya kijani kibichi, njia inaonekana wazi. Kuna miti na vichaka kando anapiga pedali kwa nguvu.

Jengo refu lenye paa la vigae vyekundu. Likizungukwa na nyasi za kijani kibichi. Kuna njia mbili zilizo pamba kwa mimea mifupi, zikielekea kwenye lango la jengo.

Ukurasa wa mazoezi ya hesabu kwa watoto wenye maswali ya kujumulisha na kutoa kuna picha za wanyama caterpillar lesson 20 na alligator lesson 21 .

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wanazoea uwanjani. Wengine wanatumia magongo kusaidia kutembea. Mmoja amevaa jesi nyekundu, mwingine nyeusi. Viti vya uwanja vinaonekana nyuma. Wanaonyesha hari kubwa.

Hili ni jalada la kitabu cha shule, kinaonekana kimetayarishwa kwa masomo ya darasa la pili, kimejikita kwenye mazingira. Nambari ya simu inaonekana hapo.

Kitabu kikuu cha kingereza kinachoitwa Junior English 2 cha mwandishi Haiden ,kifuniko kinachakaa na kina vumbi. Kuna mchoro ya maua ya bluu na wadudu kama nyuki.

Mwanariadha wa kike amevaa jersey ya Kenya anashindana kwenye kiti maalum cha magurudumu uwanjani anajitahidi sana. Watu wachache wakushangilia wanaonekana pembeni.

Jengo kubwa la kisasa limesimama. Lina paa jekundu lenye kuvutia. Dirisha nyingi zimefunguliwa vizuri. Kuna ngazi kadhaa za kuingilia. Nyasi ya kijani imefunika eneo lote.